Kituo chenye mtambo mkubwa kilicho mbali na makazi ya watu kinachotumia nishati ya umeme mchakato malighafi inayosaidia shukranika ikionyesha kwamba utunzaji wa mazingira umezingatiwa.